Naona mwanamke mmoja amejifunga bendera ya kenya mabegani kwa fahari huku akishikilia bendera nyingine ya kenya mkononi. Kichwani amejifunga tai yenye rangi za bendera za kenya nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe kama alama ya uzalendo. Uso wake umejaa furaha. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu walioketi au kusimama kwenye jukwaa.

Naona watu wameketi katika eneo la kungojea kila mmoja akiwa ametulia akisubiri zamu yake ya kuhudumiwa. Viti vimepangwa kwa mistari, baadhi ya watu wanashika makaratasi kwa mikono wengine wakitumia simu wakingoja zamu yao, mandhari yote yanaonyesha mpangilio wa huduma.

Naona mwanaume ameketi ndani ya ofisi ya serikali ya huduma Kenya katika eneo la kutolea huduma kwa wananchi. Mbele yake kuna mwanamke mfanyikazi wa serikali aliyeva sare rasmi ya huduma kenya akiwa ameketi kwenye dawati lake na kutumia kompyuta kutazama taarifa au kujaza fomu. Mfanya kazi huyu anamshughulikia kwa umakini na heshima.

Tanki la maji limewekwa juu ya jukwaa lililoinuliwa. Jukwaa hilo lina mchanganyiko chuma wa saruji, limejengwa kustahimili uzito wa tanki lililojazwa maji. Pembeni ya jukwaa hilo kuna ngazi ya chuma inayowezesha watu kupanda hadi kwenye tanki kwa ajili ya ukaguzi au utengenezo.

Wanaharakati wamesimama wakiwa wameshika bendera ya Kenya kwa fahari. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi nyeusi huku wachache wakiwa wamevalia nyeupe. Wakiwa na nyuso zenye azma na mshikamano, wanainua kidole cha shahada, ishara ya umoja, matumaini au madai ya haki. Mandhari yao inaonyeshana mshikamano na nia ya kusimamia mabadiliko ya kijamii au kisiasa.

Naona wafanyikazi wanafanya kazi katika ofisi ya mpangilio wa wazi, wakiwa wamevalia sare za rangi nyeusi pamoja na mashati meupe, wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari za kiafya, kila mfanyi kazi ameketi kwenye dawati lake akiwa na computer mbele yake.

Naona wachezaji wa mpira wa mguu wapo uwanjani wakionekana wakishangilia kwa furaha kubwa, baadhi yao wanakumbatiana wengine wakiruka juu kwa mikono angani wakionyesha ushindi au furaha ya mafanikio. Nyuma yao kwenye jukwaa ya uwanja kuna umati mkubwa wa mashabiki waliosimama wakipiga kelele.

Naona watu wakiwa wameketi kwenye majukwa ya uwanja wakionekana wakiwa na furaha kubwa, baadhi yao wanafuraha kubwa baadhi yao wanapiga kelele kwa shangwe wengine wakipa makofi kwa nguvu wakionyesha msisimko wao. Mwanamke mmoja amesimama kwa kujivunia akiwa amejifunga bendera ya kenya mabegani mwake.

Naona wanawake waliovaa sare za rangi ya buluu na nyeupe wanacheza mpira wa kikapu kwa bidii uwanjani. Baadhi yao wameshika mpira kwa ustadi wakikimbia huku wakipita wachezaji wote wa upinzani. Kando ya uwanja kuna watu wamekusanyika wakitazama kwa makini.

Naona foleni fupi ya watu wamesimama nje ya ofisi za serikali ya uhamiaji na udhibiti, watu wote walioko kwenye foleni wamevaa barakoa wakizingatia hatua za usalama wa kiafya, baadhi yao wameshika mafaili au nyaraka muhimu mikononi, wengine wakiwa wamebeba mifukoni au kwenye mipochi yao.

Naona kundi kubwa la watu limepanga foleni ndefu mbele ya kituo cha huduma cha serikali ya Kenya wakisubiri kupata huduma mbalimbali za serikali. Wengi wao ni wanawake wakiwa wamewabeba watoto mgongoni au wakiwa wamewashika mikono, kuna wanaume wachache pia kwenye foleni hiyo, wengine wanashika makaratasi muhimu kama vile vitambulisho wanaposubiri huduma.